Hii ni soko ya matunda, mchuuzi na mboga. Kuna mananasi, maembe, machungwa, nyanya, kitunguu na kadhalika. Watu ni wengi humu ndani. Wanaweza kuwa ni wafanyibiashara na wanunuzi.

Duka hili kubwa limefunguliwa, vitu vya aina tofauti vinauzwa hapa. Kuna M-Pesa, soda, maji, biskuti, mkate na kadhalika. Ni kusafi.

Bima ya afya ya jubilee inatoa ubora ya matibabu kwa mahitaji ya kulazwa hospitalini kuanzia shilingi elfu mia sita kwa mwaka. Inajumuisha huduma ya uzazi na malipo za mwisho.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa uwanjani humu. Yanaweza kuwa ni ya kuuzwa kwa kuwa bado ni mpya. Tunayo nyeupe na hata nyeusi.

Katika uwanja huu, kuna magari vya aina tofauti, nyasi na miti iliyomea ni la rangi kijani kibichi. Kuna watu ambao wamesimama katika uwanja hii, wanaeza kuwa ni wenye magari haya na wamekuja kuhudhuria kitu.

Hii ni soko au duka la matunda, mchuuzi na mboga. Kuna mananasi yaliyofungwa na kamba, mahindi yaliyopangwa kwa utaratibu na avokado mingi. Watu pia wanaonekana humu ndani. Wanaweza kuwa wauzaji na wanunuzi.

Katika uwanja huu kuna magari ya aina tofauti mengi. Mti umemea mrefu. Kuna nyasi lililo la rangi kijani kibichi limekatwa. Watu wengine wamesimama huku wamamawakiwa wameketi.

Mwanaume fulani ako mbele ya mashine ya maziwa ambalo limepakwa rangi ya samawati na nyeupe. Amebeba jegi na anaonekana kumwaga maziwa kwenye glesi aliyobeba mkononi.

Duka hili kubwa ni la kuuza maziwa, maji na vitu vingine. Kuna mtu ambaye anaonekana kusimama mbele lake na pia kuna mapicha ya vitu vya aina tofauti ambavyo vimechapishwa mbele yake.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa uwanjani huu. Maua, mti mrefu na nyasi yamemea huku ndani na rangi lao ni kijani kibichi.

Magari haya yamebebwa kwa magari ingine ambayo inaisafirisha kutoka mahali moja ama eneo moja hadi eneo lingine na zote zimekaa haziendeshwi kwa ku...

Mmama amesimama nyuma ya lori, kando yake kuna magunia ya vitunguu ambavyo vimewekwa chini. Huku ndani, kuna mwanamme mmoja, ambaye anaonekana kuwa amesimama karibu na gunia hizo.

Hapa kuna magari ambayo yamesimamishwa . Mbele ya magari hayo kuna watu ambao wamesimama mbele ya magari wakiongea na pia inaweza kuwa wako katika sherehe ama kanisani.

Hili ni duka kubwa ambalo limefunguliwa mlango. Vitu vya aina tofauti vinauzwa hapa. Wasusi wako ndani na kuna mteja anayetengenezewa nywele. Viti pia vimewekwa nje.

Hili ni soko na katika soko hili kuna vitu tofauti tofauti ambavyo vinauzwa na wauzaji. kuna pia wale ambao wamekuja kununua katika soko hili. Hapa mahali tunaonyeshwa kuna kabeji. Kabeji ni mboga ambayo linatumika kwa chakula zetu na pia tunazikula na inapikwa kwa njia tofauti tofauti.

Hizi ni pesa ambazo zinatumika nchini Kenya. Kuna shilingi ishirini na kumi ambayo ukieka kwa jumla inaeza kuwa elfu ya mapesa. Zinatumika kulipia karo shuleni, kodi ya nyumba, maji, bima na hata kununua vyakula sokoni na manguo zetu.

Watu wengi wamekusanyika mbele ya duka la maziwa. Wanaweza kuwa ni wateja ambao wamekuja kununua. Kando yao kuna mitungi yamepangana nje.

Duka hili kubwa limefunguliwa. Vitu vya aina tofauti vinauzwa hapa. Kuna mpira wa kucheza kandanda, soda. Chupa mbili za maji zimesimamishwa kando ya mlango. Watu watatu wameketi na huko kando.

Hili ni kipanda la mchuzi, matunda, au mboga, tunayo maembe, machungwa, parachichi, na kadhalika, kuna pia mkebe wa kipimio na karatasi ya kufungia.

Hili ni soko kubwa ambayo inapatikana hapa nchini. Kuna watu ambao wamesimama, wameketi na wale wameinama. Manguo ni mingi na ni ya aina tofauti. Pia kuna wateja.

Watu wawili ambao ni wanaume wamesalimiana mkono na kuna yule mmoja mzungu amebeba kifunguu la gari mkononi na anajaribu kumpatia yule mwingine.

Hili ni soko kubwa la kuuza manguo. Ziko mingi na ni za aina tofauti. Kuna watu wengi wanaume kwa wanawake ambao wanatembea na kununua bidhaa humu ndani.

Ndizi hili ni mingi na limepangwa kwa utaratibu ndani ya soko au duka hili. Mwenyeji anaeza kuwa anauza moja shilingi kumi au shilingi ishirini. Yote yalipandwa shambani.

Hii ni soko la mchuuzi au matunda. Linaeza kuwa linapatikana sokoni ambao kuna watu wengi kwa kuwa vitu hivi ni mingi. Tunayo nyanya, kitunguu, dania, hoho, machungwa.

Kuna vitu tofauti tofauti ambavyo vinauzwa katika duka hii. Kuna unga ya aina mbili, kuna ule wa ugali, na kuna ule wa ngano wa kupika chapati. Kuna soda na pia kuna mpesa ambayo pia iko.

Duka hili ni la mpesa na limepakwa rangi kijani kibichi, kunalo ndizi lililokomaa na limeiva mno humo ndani. Mtu mmoja anapita hapo mbele, pia kuna majumba kando yake.

Haya ni magari ambayo yanaweza kuwa yamesimamishwa mbele ya ofisi, manyumba na hata mall ambayo kila kitu inauzwa ama tuseme, mahali ambapo watu huenda kununua vitu vingi ambavyo wanaezataka kuvitumia. Sasa huwezi ingia huko ndani na gari lazima gari isimamishwe nje ndio uingie.

Fedha za Kenya zimebebwa mkononi. Yamegawanywa mara mbili. Kwa jumla yanaweza kuwa shilingi elfu hamsini. Zinatumika kufanya shughuli mingi kama kulipa karo, kodi au kununua chakula.

Duka hili ni la M-pesa. Kuna vitu pia vya aina tofauti tofauti ambavyo vinauzwa katika duka hili. Kuna ndoo na kibuyu chenye kimewekwa ndani ya hilo ndoo na ni safi katika hapa.

Gari hili limesimamishwa kwa uwanja. Kuna jamaa ambaye amesimama nyuma yake. Mti mrefu wenyematawi mengi umemea. Tunayo pia nyasi lenye angi kijani kibichi.

Hii ni pesa ya noti. Shilingi elfu moja ambayo inapatikana nchini Kenya. Pesa hii inatumika kwa matumizi tofauti tofauti na pia inatumika kununua vitu tofauti tofauti ambavyo vinaweza kuwa unahitaji kama binadamu kutumia ili uweze kuendelesha maisha yako.

Hii ni soko kubwa. Vitu vya aina tofauti vinauzwa humu ndani. Jamaa mmoja amesimama kando ya duka linalouza viatu vya kupendeza. Kuna aina imingi hapa.

Watu watatu, mwanamke mmoja na wanaume wawili, wamesimama mbele ya duka la mpesa tofauti. Wanaowahudumia wameketi ndani wakijaribu kuwahudumia.

Hii ni soko kubwa la kuuza mchuuzi na matunda. Kuna ndizi, nyanya, mananasi, machungwa na vitu vingine mengi. Mwanadada mmoja amesimama, mwingine ameketi na kuangalia picha.

Fedha za Kenya zimebebwa mkononi. Kwa jumla yanaweza kuwa shilingi elfu moja. Fedha hii inatumika kufanya shughuli mingi kama kulipa karo, kununua chakula.

Pesa za Kenya zimebebwa mkononi, na kila noti ni shilingi elfu moja. Pesa hizi ni mingi, zinaeza kuwa zimefika shilingi ishi, elfu ishirini, au zinaeza kuwa pia ni shilingi elfu kumi.

Jumba hili ni duka la kuuziwa maziwa. Limefunguliwa mchana. Kuna picha ya ng'ombe ambaye anakula nyasi lililo kijani kibichi na pia ya maziwa watoto pia wakinywa.

Hili ni soko au duka la matunda, mchuuzi na mboga. Kuna mananasi pamoja na ndizi yaliyofungwa na kamba. Mahindi, machungwa, nyanya yaliyopangwa kwa utaratibu. Kuna watu pia hapa ndani ambao wanaweza kuwa ni wafanyibiashara au wanunuzi.

Hii ni duka au soko la matunda. Tikiti kubwa zinauzwa hapa pamoja na maembe, na hata machungwa. Matunda haya yana manufaa mengi katika maisha ya kila binadamu au mtoto. Kwa hivyo ni vizuri kuzikula hata mara moja kwa wiki.

Hii ni soko kubwa la mchuuzi, mboga na hata matunda. Tunayo nyanya, karoti, kabeji, ndizi mahindi, waru na hata mboga. Kuna wale ambao wananunua na wauzaji pia.

Mwanamke huyu yuko ndani ya duka lake, anauza vitu tofauti tofauti. Tunayo maziwa ya ng'ombe, mafuta ya kupikia, unga, sukari na zinginezo. Amevaa nguo nyeusi na samawati.

Pesa limeshikiliwa mkononi. Zote zilikuwa zinatumika Kenya hapo awali. Moja ni shilingi mia tano na zingine zote ni shilingi elfu moja. Tukizieka zote kwa jumla, tunaeza pata ni elfu kumi mia tano.

Soko hili ni kubwa na kuna manguo mengi, wanunuzi wakiwemo wanawake na wanaume. Wamesimama huku wakijaribu kuchagua yale manguo ambayo yanaweza kuwapendeza. Wanabiashara pia hawaachwi kando kwa kuwa wanajaribu kusaidia wale ambao wamekuja kununua kuchagua manguo yanayofaa na mwili yao.

Duka hili limefunguliwa. Mbele yake kuna jamaa mmoja ambaye anaezakuwa amekuja kununua. Tunayo Mpesa na shughuli mingi ambazo ziko hapa ndani.

Hapa ni pahali ambapo wanawake wanaenda kusukwa nywele. Majumba mengi yamefunguliwa mlango na humo ndani kuna warembo wanaotengenezwa. Wengine pia wameketi nje.

Humu ndani tunayo watu wengi, wanawake kwa wanaume. Kuna wale ambao wamesimama na wengine wameketi. Wanaeza kuwa wako sokoni na kuna wanunuzi au wale ambao wamekuja kununua bidhaa na wafanyibiashara.

Duka hili kubwa limefunguliwa. Ni la M-pesa, soda, viazi kwa kuwa zimewekwa hapo nje. Limefagiliwa likawa safi. Kuna soda za aina tofauti ambazo zinapatikana katika duka hili. Kunayo pia vifagio na ndani unaeza pata kuna vitu tofauti ambavyo vinauzwa kwa wateja.

Magari haya yamesimamishwa katika uwanja huu ambao una mti mrefu na nyasi ya rangi kijani kibichi. Kuna watu wanaonekana wamesimama mbele, kando na nyuma yao.

Pesa au fedha lililobebwa mkononi ni la Kenya ambalo yalikuwa yanatumika miaka zilizopita, ni za shilingi elfu moja na ziko mbili. Kuna picha ya rais mstaafu ambayo umechapishwa mbele ya pesa hizi.

Hili ni kibanda la kuuza mchuuzi, mamboga pamoja na matunda. Linaeza kuwa linapatikana nchini humu na kuna vitu vya aina tofauti ambayo mama mboga huyu anauza. Tunayo dania.

Ndani ya jumba hili kuna gari nyeupe ambalo limesimamishwa lenye magurudumu nyeusi. Linaeza kuwa linauzwa kwa kuwa kuna lile nyeusi, limesimamishwa mbele yake na mataa yanawaka juu.

Hii ni soko kubwa la kuuza manguo. Iko mingi na nizaina tofauti. Kuna watu wengi wanaume kwa wanawake ambao wanatembea na kununua bidhaa humu ndani.

Kando ya barabara hii kuna maduka ya aina tofauti. Wafanyibiashara wanauza vitu ambavyo havifanani. Tunayo duka la Mpesa lililofunguliwa kubwa milango yote. Watu wengine wanaonekana wameketi na wanauza ndizi. Gari la tuktuk linaendeshwa barabarani iliyo safi na pia kuna gari ingine mbele yake.

Hizi ni pesa za Kenya na zote ni shilingi elfu moja. Tukihesabu zote pamoja ni shilingi ishirini au shilingi thelathini na zote zinatumika nchini humu, kufanya vitu tofauti tofauti.

Gari hii nyeusi Iko ndani ya chumba nyeupe , yanaweza kua la kuuzwa na haijawai tumika kwa kuwa linakaa mpya sana ,gurudumu lake ni kubwa mno

Duka hili ni la M-Pesa. Kuna vitu vya aina tofauti tofauti ambavyo vinauzwa hapa. Limepakwa rangi ya samawati, nyekundu, kijani kibichi na nyeupe. Pia kuna maandishi ambayo yameandikwa hapo nje.

Pesa ya shilingi elfu moja imeshikwa mkononi. Kuna lile la hamsini ambayo imewekwa mezani. Fedha hizi zinaeza tumika kufanya vitu tofauti kama kulipa karo, kununua chakula.

Hili ni soko la kuuza matunda au mamboga. Kuna ndizi ambayo yamekomaa yameingizwa katika ndoo ya kibuyu iliyokatwa. Nyuma yao tuko na kitunguu, tuko na viazi vitamu na tuko na pia kabeji na huko kando.

Kibanda hii inauzwa vitu tofauti tofauti. Kuna waru , kuna kitunguu hapo katikati na pia kuna nyanya ambayo imeiva, lakini kuna zile ambazo hazijaiva na sasa haziezitumika kwa sasa.

Fedha za Kenya zimebebwa mkononi. Kwa jumla yanaweza kuwa elfu moja mia sita.. Zinatumika kwa shughuli mingi kama kulipa kodi, kununua chakula na hata manguo.

Duka hili ambalo limefunguliwa ni la mpesa. Kuna pia vitu vya aina tofauti ambao unauzwa. Limepakwa rangi nyekundu, nyeupe na hata kijani kibichi. Kuna watu huko nje ambao wamesimama wengine wakiwa wameketi.

Jumba hili limepakwa rangi nyeupe, samawati na nyeusi. Lina milango mitatu, moja ikiwa imefungwa na mbili zimefunguliwa. Zote ni maduka. Mwanaume mmoja ambaye amejishikilia mikono, amesimama mbele la duka moja, ya kuuza maziwa ya ng'ombe.

Duka hili ambalo limefunguliwa ni la M-pesa. Kuna pia soda mingi ambao unauzwa. Limepakwa rangi nyeupe, nyekundu na la kijani kibichi. Ni mchana na limefunguliwa. Kuna baiskeli mbele yake na mtu mmoja ambaye ameketi chini.

Duka hili limefunguliwa, mbele yake, kuna majamaa wawili ambao wanaweza kuwa wamekuja kununua tunayo M-Pesa na shughuli zingine nyingi ambazo zinaendelea hapa.

Hii ni kibanda cha mama mboga . Anauza matunda na mchuuzi. Tunayo nyanya, kitunguu, ndizi lililoiva, hoho, kitunguu saumu, ndimu na tangawizi. Yote yameangwa kwa utaratibu.

Hizi ni pesa za kenya, zilizotumika kitambo nchini kenya .Ni noti elfu moja moja na tukiweka kwa jumla zinaweza kuwa elfu hamsini au elfu mia moja. Jamaa huyu anaonekana akijaribu kutoa pale mahali ambapo alizipanga.

Maduka mawili yamefunguliwa, moja ni la m-pesa na benki ya Equity, limepakwa rangi kijani kibichi na nyeupe. Lingine ni la kuuza chakula na kuna mwanadada ambaye ni mwislamu amesimama mbele yake.

Simu au rununu limebebwa mkononi, mwenyewe anaweza kuwa mwanamke au mwanamume. Anaonekana kubonyeza akaunti lake ya M-Pesa. Anaweza taka kujua ni shilingi ngapi amebaki nayo. Kuna maandishi na mchoro wa lipa na M-Pesa kwa ukuta. Rangi lake ni la nyekundu, kijani kibichi, na hata nyeupe.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa ndani ya uwanja huu. Mti mrefu na nyasi la rangi kijani kibichi inamea kwa utaratibu. Kunao watu ambao wamesimama na huko mbele.

Duka hili kubwa ni la maziwa, keki, mkate na hata mayai. Limepakwa rangi la samawati na nyeupe. Kuna picha ya vitu ambavyo vinauzwa vimechorwa mlangoni. Mashine ya maziwa imesimamishwa, nje ya duka hilo linaonekana likiwa limejaa na maziwa.

Hii ni soko kubwa la mchuuzi, matunda na mboga. Tunayo mahindi, nyanya, kitunguu, ndizi lililoiva na lisiloiva. Watu wamesimama huku wengine wakitembea. Kuna wale ambao wameketi wakiuzia wale ambao wamekuja kununua. Kulinyesha na matope ni mingi huku na maji.

Simu imebebwa mkononi na katika simu hii yule ambaye ameibeba ako m_pesa ni kama ana angalia amebaki na pesa ngapi m_pesa ama anajaribu kulipia kitu.

Duka hili limefunguliwa, na ni la m-pesa. Mbele yake limepakwa rangi nyekundu, kijani kibichi na hata nyeupe. Kunaeza kuwa na vitu tofauti ambavyo vinauzwa humu ndani lakini hatuwezi kuliona kwa kuwa picha hili limepigwa na nje. Kuna pia vitu vingine ambavyo vimewekwa hapo nje.

Hii ni soko la Gikomba, ni kubwa na inapatikana nchini Kenya, watu wengi wanaume kwa wanawake wanaonekana kutembea wakielekea mahali tofauti. Kuna wale ambao wananunua kwa wauzaji; manguo, blanketi, viatu, chakula, mafuta na hata vitu vingine vinapatikana.

Hii ni duka la manguo ambayo linapatikana katika soko kubwa. Kuna manguo ya aina tofauti ambayo imepangwa kwa foleni na utaratibu. Zinaeza kuwa ni za mtumba kwa hiyo bei zao sio ghali sana. Mwanadada aliye ndani anakaa mwenye biashara na anahesabu pesa zake.

Hii ni pesa ya kenya ya noti, kila moja ni shilingi elfu moja na kwa jumla yote yatakua elfu kumi. Linatumika na watu aina tofauti kufanya mambo mengi, kama kununua chakula, kulipa kodi, kununua nguo na mambo mengine kadhalika, yanawezakua yamewekwa kwa meza nyeusi.

Hii ni soko kubwa ambayo inawezakua inapatikana nchini humu, kuna watu ambao wanatembea, wengine wamecheti, wote ni wanawake kwa wanaume, mwanguo ni mengi na ni ya aina tofauti inauzwa hapa ndani.

Katika duka hili kubwa au soko la mchuuzi matunda, tunayo vitu mingi vya aina tofauti. Kuna ndizi lililokomaa na limeiva. Pia kuna lile ambalo halijakomaa au limekomaa na haijaiva. Kuna nyanya , kitunguu na kadhalika. Ni safi na imepangwa kwa utaratibu.

Samaki ya kukaangwa. Iko ya aina tofauti hapa. Kuna kubwa kwa wadogo ambayo wanauzwa sokoni. Mmama anatafuta pesa ya kurudisha, au kumpea mteja wake ambaye anaonekana kununua samaki.

Hii ni soko la mchuuzi wa mboga au matunda. Kuna maembe, nyanya, kitunguu saumu, hoho, ndizi zilizoiva na zile ambazo bado hazijaiva. Watu ni wengi humu ndani wananunua wakiuza.